Wanafunzi wa elimu ya juu, wakiwa darasani pamoja na mkufunzi wao, wakijifunza kwa umakini, na kuandika katika kompyuta mpakato , ili kuweza kujifunza kwa undani zaidi baadae.